Duka la biashara, mbele yake kuna bango kubwa lenye maandishi Mpesa. Ndani ya duka kuna rundo la magunia au mifuko mikubwa iliyojaa bidhaa. Inaonekana ni duka la jumla au la wakala wa Mpesa na bidhaa nyingine.

Gari lenye rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, lenye nyasi. Magari mengine machache yanaonekana kwa mbali, nyuma yake na miti imesimama kama mandhari. Gari hili linaonekana kuwa chafu kidogo, hasa kwenye matairi na sehemu ya chini.

Ni soko kubwa na lenye vilka pilka pilka, ambapo bidhaa mbalimbali hasaa mboga na matunda kama vitunguu na viazi, vimepanga kwenye chungu au sahani kubwa. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa katika maumbo na rangi tofauti tofauti. Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye soko hilo na kuna mwavuli ya rangi tofauti tofauti iliyotumiwa kuwakinga wachuuzi na jua.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima wakitafuta vitu katika rundo kubwa la nguo au matambara, mazingira yanaonekana kuwa machafu na mazingira magumu, watu wameinama na wanachimbua rundo hilo, wakionekana wanatafuta nguo za kuvaa au vitu vingine.

Magari ya kifahari yakiwa yameegeshwa ndani ya eneo ambalo linaonekana kuwa chumba cha maegesho ya magari. Magari hayo ni ya kisasa na yana rangi tofauti ikiwemo rangi ya kijani, rangi ya buluu na rangi ya machungwa.

Lori kubwa la kusafirisha magari, lililobeba magari kadhaa, likiwa limeegeshwa kwenye barabara. Magari yamepangwa kwa ustadi kwenye ghorofa mbili za lori, yakiwa na rangi ya aina mbalimbali. Hali hii inaashiria usafirishaji wa magari , labda kutoka kwa mtengenezaji hadi kwa muuzaji.

Duka la kubadilisha fedha na kutumia pesa liitwalo Junction Forex and Money Remittance kuna mabango mbalimbali ikiwemo moja la Ria ambalo ni huduma ya kutuma pesa. Mlangoni kuna mabango yaliyotundikwa yakionyesha huduma zingine zinazotolewa

Gari la abiria aina la Toyota likiwa limeegeshwa. Namba ya usajili ya gari hiyo ni KDN 209X. Kwenye mlango wa nyuma wa gari kuna stika yenye namba themanini.

Watu watatu wakiwa kwenye jumba cha Huduma labda ATM au kiosk cha Huduma za kifedha. Mwanamke aliyevalia hijabu nyeupe anaonekana akiwa amesimama na akisubiri huku watu wengine wawili moja upande wa kushoto na mwengine upande wa kulia wakiwa wamesimama mbele ya dirisha la huduma.

Hili ni eneo lenye shuguli nyingi ambapo magari mengi yameegeshwa kando ya barabarama baadhi ya watu wanaonekana wakiwa wamesimama juu ya daraja, nyuma kuna bango kubwa la matangazo lililoandikwa Jack lives here .

Ni bidhaa mbalimbali za chakula zikiwa zimepangwa kwenye masanduku na vikapu labda katika soko au duka la mboga. Bidhaa zinaonekana ni pamoja na nyanya, viazi matango na mboga nyingine.

Hili ni eneo kubwa lenye maegesho mengi ya magari mapya, magari mengi meupe na meusi yamepangwa kwa utaratibu ikionyesha kuwa ni eneo la maonyesho ya magari store ya magari au bandari inayopikea magari mapya.

Safu ya magari manne yaliyopakiwa kwenye eneo lenye nyasi gari ya mbele ni ya rangi ya buluu la kati ni nyeusi na la nyuma linaonekana kuwa jeupe, namba za usajili za magari zinaonekana.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika noti za shilingi za Kenya. Noti moja inaonekana wazi ni ya shilingi hamsini na kuna noti nyingine zimejikunja chini yake ambazo kuvitambua sehemu ya chini ya picha inaonyesha keyboard ya computer ya mkononi pamoja na kituve jekundu.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia fulana za rangi mbalimbali wakiongea mbele ya jengo. Juu ya jengo hilo kuna bango lililoandikwa Destiny dairies likiwa na picha ya ngombe likionyesha kwamba hili ni duka au kiwanda cha bidhaa za maziwa.

Kundi la watu watatu. Mwanaume mmoja amevaa suti na inaonekana kama ni mwuuzaji wa magari na wanandoa, mwanaume na mwanamke, wakitazama kwa furaha kitu kinachoonekana kuwa kompyuta kibao. Wanandoa hao wanaonekana wanavutiwa na gari jipya lilinalo mbele. Hii inaonekana kama mnunuzi wa gari jipya.

Ni Duka la maziwa liitwalo Kieni Dairy Products Limited. Na pia kuna bango la High reach . Juu ya duka kuna bango kubwa lenye picha ya ng'ombe na bango lingine lenye maandishi " milk shop . Mteja mmoja anaonekana akiingia dukani.

Hili ni duka la nyama. Nyama mbalimbali ikiwemo vipande vikubwa na vipande vidogo, inaonekana ikiwa imepangwa kwenye dirisha la kioo la kuonyesha nyama na nyama nyingine ikiwa imetundikwa juu. Muuzaji anaoekana akiwa ndani ya duka akisubiri wateja.

Hapa ni ndani ya duka la viatu kuna viatu vingi vikiwa vimepangwa kwenye rafu, na mwanaume anaye tembea ndani ya duka. Kwenye ukuta ya nyuma kuna nembo in ayo someka Dall.

Mashine ya kuuza maziwa kiutomatiki. Mwanamke aliyevalia aproni na kofia ya nywele anaonekana akihudumia mteja au akihudumia mashine hiyo. kifaa hiki huwezesha wateja kujinunulia maziwa safi kwa kutumia kadi au pesa taslimu na kinatumika sana katika nchi za afrika mashariki kama Kenya.

Hili ni soko la wazi lenye shuguli nyingi. Kuna wachuuzi na wateja wengi wakiendelea na biashara . Bidhaa mbalimbali kama vile nguo , vyakula na vitu vingine vimetandikwa chini. Mzingira haya ni ya biashara ya kawaida ya soko huku watu wengi wakiwa wanashugulika na shuguli zao za kila siku.

Lori la kubebea magari ambalo lina gari la rangi ya buluu lililobeba juu ya trela yake. Gari hilo la buluu linaonekana kuwa lenye mtindo ya kisasa labda ni la kifahari na linafanywa kusafirishwa kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Ni safu ya magari yakiwemo ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na ya kifahari, gari lililo mbele lina logo la Mitsubishi.